Mkono huu ni wa binadamu. Umeshikilia mzururiko wa noti za pesa za Kenya. Ni elfu moja moja pesa taslimu na zimepangwa kwa namna ya feni mkononi. Zikionyesha kiasi kikubwa cha fedha. Noti hizi ni za muundo mpya wa zarafu ya hapa nje.

Sehemu hii ya duka inaonekana kuwa ya kuuzia viatu hasa za wanaume. Kando yake kuna mtu anayetembea kuelekea upande wa mbele wa duka hili. Anaonekana amevalia shati ya kijivu na suruali.

Gari ya rangi nyeupe inaonekana imebeba gari ya rangi ya samawati na imeegeshwa kando ya barabara ya lami mbali kidogo na upande kunaonekana kuwa nyasi ya kijani kibichi.

Hii inaonekana kuwa mahali pa kuuzia gari ambapo magari ni mengi kabisa inaonekana yanafanana. Mawingu inaonekana kuwa ya rangi ya samawati na mengine mepesi kwa umbali.

Hii ni leseni ya ushuru wa bidhaa. Kutoka kwa mamlaka ya ushuru hapa Kenya, KRA kama ilivyoandikwa. Hii ni nyaraka rasmi inayothibitisha kwamba, kampuni fulani imesajiliwa rasmi kulipa ushuru wa bidhaa kulingana na sheria.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye uwanja fulani ambapo kunaonekana kuna sherehe. Watu wamesimama kati kati mwa gari na kwa umbali kuna miti mirefu yenye kijani kibichi.

Mtu aliyevalia koti nyeupe, anayeonekana kuwa mwanamke kwa kuwa amesuka anaonekana akiangalia bei ya bidhaa zilizoandaliwa ndani ya jengo.

Inaonekana ni sehemu ya mbele ya duka ilyo na maandishi ya rangi nyeupe inayosoma M-Pesa, milango ina rangi ya kijani pia kuna vitu za kuweka chupa za soda zilizo.

Mazingira yanaashiria na kilimo cha maziwa ambapo kuna ndoo ambazo yako maziwa. Pia kuna watu waliosimama katika eneo fulani iliyo na maandishi ya rangi nyeupe inayosoma, Milk ATM na ingine ya rangi ya samawati inayosoma, Destiny Diaries.

Mazingira ya sokoni ambapo panaonekana mtu aliyevalia sketi ambaye ni mwenye biashara. Anauza vitu kama vile karoti, nyanya, mahindi na hata viazi.

Humo ndani tunaonekana kidole cha gumba kimeshikiliwa mafungu ya fedha za Kenya, noti za zamani. Kuna noti nyingi za 1000 pamoja na mbili za 500 ambazo zina picha ya Hayati Mzee Jomo Kenyatta aliyekuwa rais wa kwanza wa Kenya.

Hii ni duka ya kuuzia bidhaa, kwenye mlango Kuna maandishi ya rangi nyeupe yaliyoandikwa mpesa, mlango ni ya rangi ya blue pande moja, hio ingine ikiwa ya kijani, kuna mteja ndani yake aliyekalia vitu za kuwekea soda zenye rangi nyekundu na kando yake kuna.

Gari mingi ambazo zimeengeshwa, zinazoonekana zikiwa za rangi nyeusi, zimeengeshwa uwanjani ulio na nyasi ya rangi ya kijani. Kwa mbali kunaonekana miti mirefu iliyokatwa katwa matawi.